Jengo la ghofofa moja, lenye dari jekundu na mstari wa samawati, madirisha ya vioo yenye chuma za kijani, kukiwa na pipa la kuekea taka la rangi nyekundu, chuma refu ya rangi nyeupe ikizingira na nyasi zilizokatwa kwa ubunifu.

Ukuta mweupe wenye kibandekezi chenye maboksi manne yenye maandishi meusi na madoa mekundu. Upande wa chini chui aliyesimama mtini. Juu bao lililo na karatasi iliyo upande wa chini ya rangi ya manjano.

Mazingira, yenye jengo la mbao lililo na vioo upande wa juu, mahali pa kufanyia mazoezi, dada anayeonekana mlemavu kukelea, kuvalia shati nyekundu na suruali nyeusi, ameshikilia kitanda.

Bwawa la rangi ya samawati na nyeupe iliyo na geti, madirisha nyeusi yaliyo na muundo wa vioo upande wa ndani. Upande wa chini manyasi ya rangi ya kijani. Miti mikubwa yakionekana upande wa nyuma ya wingu la samawati.

Jengo refu aina ya ghorofa lililo na ngazi za kupandia. Madirisha inaonekana na vioo kutoka mbali. Chuma zilizopakwa rangi nyeusi na nyasi chini kukiwa na mzunguko wa maua.

Jengo la ghorofa lililopakwa rangi nyeupe na rangi ya kijani, lina maandishi meusi kukiwa na watoto watatu walioketi katika msingi. Mwanamume mmoja aliyevalia kofia nyeusi, kando kukiwa na mti mkubwa na wanafunzi wanaoonekana kusimama.

Mazingira ya uwanjani yaliyowekwa viti. Watu walioketi na kusimama kwa ukaribu. Watu wawili waliovalia mashati rangi ya samawati kushikana mikono wakikimbia kuenda upande wa kulia.

Ghorofa refu iliyojengwa kutumia mawe, yenye madirisha madogo madogo, meupe. Mlango wa rangi nyekundu, ukiwa na chuma zilizopakwa rangi nyeusi, miti, ngazi za kupandia.

Mawingu rangi ya samawati, waya za umeme mti mkubwa ulio ndani ya jengo uliopakwa rangi nyeupe mahandishi meusi yanayooneka kuwa ya shule mchoro upande wa kando. Watoto wawili wa jinsia ya kiume upande wa kando wanaotembea barabara ulio na mistari mweupe.

Jengo linalokaa darasa lenye madirisha mawili yaliyo na pazia nyekundu. Karatasi iliyobandikwa ukutani, madawati viti vya wanafunzi, kimoja cha mwalimu kikionekana upande wa mbele, makaratasi meupe yaliyo juu kwa meza.

Kalamu ya rangi ya manjano, kitabu cha kusoma chenye michoro ya wanaume wawili watoto wawili katika maboksi waliovalia kanzu nyeupe, koti leusi, shati la manjano na bukta la nyekundu.

Mwanamke aliyevalia shati lekundu na suruali nyeusi na kiatu cha rangi ya shati, anaonekana mlemavu. Nyuma kuna chuma yakufanya zoezi iliyoegezwa pembeni.

Kibao cheupe kilichokuwa na maandishi ya kijani kando ya mti mkubwa wa rangi ya kijani. Mti wa mnazi unaonekana kwa mbali, upande wa chini kuna jengo la rangi nyeupe, geti nyeupe, manyasi yaliyokijani.

Mlango ulioundwa na mbao, ukiwa na neti upande wa juu, chuma kidogo, kibao cha rangi nyeupe kilicho na maandishi ya rangi nyekundu, nuku maandishi yaliyoandikwa na rangi nyeusi.

Jengo la shule lenye madirisha ya vioo, milango miwili inayoonekana, maandishi meusi upande wa mbele, mnazi upande wa nyuma. Watu wawili waliosimama upande wa kulia, mmoja upande wa kushoto anayetembea, aliyevalia nguo nyeusi.